Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna fulana ambazo zimetundikwa hapa mbele. Kwenye duka hili, kuna mwangaza wa kutosha kwa sababu taa zinawaka kwenye dari. Dari lina rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna rafu iliyo mbele ambayo imepangiwa mashati. Juu ya mashati hayo kuna bei ambayo imeandikwa mia nane. Kuna mwangaza wa kutosha humu. Sakafu ina rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zimetundikwa karibu na ukuta. Sakafu ya duka hili limejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna mwangaza wa kutosha. Kwenye meza, kuna mikopa.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu. Nguo mingi zinaonekana kuwa ni za kina dada. Kuna kofia na kuna mlango ambao umefunguliwa.

Hili ni duka la kuuza mavazi, mavazi ambayo yanaonekana humu ni mavazi ya ndani ya kina dada. Kuna suruari ndogo na pia kuna kanchiri zote zimetundikwa ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna sanamu moja ambayo imevalishwa nguo za wanaume. Sanamu hiyo inajulikana kama mannequin kwenye lugha ya kimombo. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na kuna taa ambayo inawaka kwenye dari.

Hili ni duka la mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi kama vile za kike na za waume. Kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu iliyojengwa kwa kutumia kioo. Mbele ya duka hilo kuna sanamu iliyovalishwa shati la wanaume.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Humu ndani kuna aina mbalimbali za mavazi. Kwenye dari, kuna taa ambazo zinawaka. Dari lenyewe limepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza mavazi kwa lugha ya kimombo linajulikana kama boutique . Kuna bidhaa za aina mbalimbali kama vile kofia na mikufu za shingoni. Kuna sanamu moja ambayo imevalishwa kofia nyeupe.

Hili ni duka la kuuza aina mbalimbali za bidhaa za urembo, kuna miwani za jua ambazo zinaonekana. Kwenye ukuta juu ya miwani hizo, kuna picha za watu ambazo zimetundikwa ukutani.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna mavazi ya kinadada ambazo zinaonyeshwa huku mbele. Nyuma ya mavazi hayo, kuna picha za meno ambazo zinaonyeshwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe na sehemu nyingine ina vigae nyeusi.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Hapa mbele kuna mikufu za shingoni na mkoba mmoja ambao unaonyesha. Vyote vimewekelewa kwenye meza. Pia kuna sanamu ambayo imevalishwa kofia. Sakafu ina vigae nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinazouzwa humu. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe na upande wa mbele umepakwa tlrangi nyeusi. Kuna has ambazo zimewekwa kwenye dari.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi humu ndani. Mavazi hayo yana rangi tofauti. Kwenye dari ya duka hilo, kuna taa ambazo zinawaka. Sakafu ina rangi nyeupe.

Hili ni duka la nguo ,kuna aina mbalimbali za nguo ambazo zinauzwa humu kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka, kuna mwangaza wa kutosha ambao unaletwa na taa hizo ,sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka la kuuza mavazi za kinadada. Hapa mbele, kuna mikufu za shingoni na kuna skafu ambazo zimewekelewa juu ya meza. Pia kuna mkoba mmoja ambao ni maridadi sana. Kuna sanamu moja ambayo imevalishwa nguo na mkufu shingoni. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hiki ni duka cha kuuza mavazi. Sakafu yake ina vigai nyeupe. Kuna mavazi za aina mbalimbali ambazo zimetundikwa. Kuta zake zinaonekana kuwa zimepakwa rangi na kuna mwangaza wa kutosha ili kuwezesha wanunuzi kuona nguo vizuri.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbali mbali za mavazi ambazo zinauzwa humu. Kwa ukuta, kuna mahali ambapo pameandikwa school uniforms on sale . Kuna watu wengi ambao wanachagua bidhaa humu.

Hili ni duka la mavazi. Kuna mavazi za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye safu. Kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka. Sakafu inajengwa kwa vigae ya rangi nyeupe.

Hili ni duka la mavazi. Kuna mavazi mengi ambayo yamepangwa juu ya meza yakiwa yamefungwa kwenye makaratasi. Sakafu ina vigae nyeupe na kwenye kuta kuna taa ambazo zinaonekana zikiwaka.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zimepangwa humu ndani. Kuna suruali refu ambayo ina kibango inachoonyesha bei. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae na kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la mavazi. Kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Pia kuna kofia. Viatu hivyo vinaonekana kuwa ni vya wanaume. Kwa umbali, kuta za rangi nyeupe zinaonekana na sakafu ina vigae pia.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu kama vile suruali ndefu. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Dari ina rangi nyeupe na ya waridi pia kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbali mbali za mavazi ,ambazo zinauzwa dukani humu. Kuna mavazi ambayo yamepangwa juu ya meza. Mengine yako juu ya rafu. Kwa upande wa juu karibu na dari, kuna mahali ambapo imeandikwa mia tano na moja.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbali mbali za mavazi ambazo zimetundikwa. Kuna vile ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kwenye rafu moja, kuna viatu ambazo zinaonekana. Kuta ni za rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kwenye ukuta imeandikwa Ithira. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu. Kuna rinda moja ya kina dada ambayo inaonyeshwa. Kuna mhudumu mmoja amevalia sare anasaidia mnunuzi.

Hili ni duka la mavazi. Kuna mavazi za aina mbalimbali ambazo zinauzwa humu. Kuna taa ambazo zinawaka kwenye dari. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna wanunuzi ambao wanatembea tembea wakiangalia nguo.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Sakafu lake limejengwa kwa kutumia vigae ambavyo vina rangi tofauti tofauti. Duka hili linajulikana kama Think Twice . Kuna aina mbalimbali za nguo ambazo zimetundikwa. Dari limepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha.

Hiki ni duka ambacho kinauza vifaa vya watoto wadogo. Kuna vifaa ambavyo vinatumika kubeba watoto, na vimerembeshwa. Ukuta umepakwa rangi nyeupe, na kuna bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la kuuza mavazi, kuna mavazi ya rangi aina tofauti tofauti ambazo zimetundikwa ukutani. Sakafu ina vigae ambavyo vimerembeshwa. Chumba kinaonekana kuwa kina mwangaza wa kutosha na taa zinawaka.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali ya mavazi ambayo yako humu. Kuna fulana, shati na pia kuna viatu ambavyo vimewekelewa kwenye rafu. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe na sehemu nyingine ni nyeusi.

Kuna gari moja ambayo imeegeshwa kwenye uwanja. Gari hilo ina rangi nyeusi. Nyuma yake kuna miti ambazo zimemea na kando ya gari hilo kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia nyeusi. Hali ya anga ni tulivu.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna magari za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye safu. Magari hayo yana rangi nyeupe. Hali ya anga ni tulivu na mawingu yanaonekana yakiwa meupe.

Hii ni sehemu ya nyuma ya gari. Mlango umefunguliwa, unaonyesha viti ambavyo ni vyeusi, na kuna mwangaza wa kutosha ndani ya gari hilo. Kwa umbali kidogo, kuna ukuta ambao unaoonekana na umejengwa kwa kutumia matofali.

Kuna gari moja ya rangi nyeusi, ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Nambari yake ya usajili ni KAD 528U. Nyuma yake kuna miti ambazo zinaonekana, na kuna maua ambayo yamepandwa na yamekatwa vizuri.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye uwanja. Gari iliyo mbele ina nambari ya usajili KDK 849T. Gari lenyewe ni ya Nissan.

Hili ni gari la aina ya Volkswagen, ina rangi nyeupe. Kwenye kioo chake cha mbele, kuna maandishi ambayo yameandikwa na rangi ya manjano. Gari hilo limeegeshwa kando ya barabara. Kando yake kuna miti ambazo zinaonekana.

Hii ni sehemu ya mbele katika gari. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Mahali ambapo panaonekana inaonyesha kuwa gari hili ni la aina ya Subaru . Hii ni kwa sababu kuna nembo ambayo inaonyesha hivyo.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa uwanjani. Magari hayo yana rangi tofauti tofauti. Uwanja huu ni mkubwa na una nyasi ambayo si ndefu sana. Kwa umbali kuna miti mirefu.

Hili ni soko la magari. Kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinapatikana humu. Gari iliyo mbele ina rangi nyeupe na nambari yake ya usajili ni KCE 982P,nyuma yake, kuna jengo moja ya ghorofa.

Hili ni gari ambalo limefunguliwa kutoka upande wa nyuma. Kuna mwangaza wa kutosha na gari lenyewe limeegeshwa juu ya changarawe na jua linaonekana kuwa linawaka.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna magari za aina mbali mbali ambazo zimepangwa kwenye safu. Mbele ya magari hayo kuna watu watatu ambao wamesimama, wawili ni wa kiume, na kuna mmoja ambaye ni wa kike.

Kuna gari moja nyeupe ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Juu ya gari hilo, kuna nyaya za stima ambazo zinaning'inia. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache na jua linaonekana kuwa linawaka.

Kuna magari mengi ambazo zimeegeshwa uwanjani. Magari hayo ni madogo na ina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kuna wana dada wawili ambao wameketi kwenye nyasi na kuna mwanamume mmoja ambaye anatembea. Kuna miti ambazo zinaonekana kwenye uwanja huu.

Huu ni sehemu wa ndani wa gari upande ambao unaonekana ni sehemu ya mbele ambayo dereva huketi na abiria mmoja, hili ni gari dogo nyuma yake kuna ukuta ambao umejengwa kwa kutumia mawe unaonekana.

Hili ni gari dogo. Gari hilo lina rangi ya kijani na magurudumu yake ni meusi. Nambari ya usajili ya gari hilo ni KEB 974. Limeegeshwa kando ya jumba moja ambalo limejengwa kwa kutumia matofali.

Hili ni soko la kuuza magari, kuna magari mengi ambayo yameegeshwa chini ya jengo moja. Jengo hilo limejengwa kwa kutumia vioo. Hali ya anga ni tulivu na kuna barabara ya lami inayopita mbele ya jengo.

Gari hili ni la aina ya Volkswagen. Ina rangi nyeupe. Limeegeshwa kando ya barabara. Kwa umbali kidogo, kuna vyumba vya ghorofa ambavyo vinaonekana na kuna mimea ambazo ziko humu na pia kuna miti. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kwa umbali akitembea.

Kuna gari moja jeupe, ambalo limeegeshwa kando ya jumba. jumba hilo limeandikwa hillcourt .Nyuma ya gari kuna jengo lingine ambalo ni la kifahari linaonekana.

Hili ni soko la kuuza magari. Hapa mbele kuna wanaume wawili ambao wanasalimiana kwa mkono. Mmoja amevalia miwani na ana nywele ndefu nyeusi. Amevalia suti. Nyuma yao kuna gari moja nyeusi.

Hili ni gari la aina ya Volkswagen. Ina rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ni safi na limeegeshwa kando ya barabara. Kwa umbali kuna miti mirefu ambayo inaonekana. Jua linawaka.

Kuna gari moja ambalo limegeshwa apa mbele. Gari lenyewe lina rangi nyeusi. Mahali ambapo gari hilo limegeshwa kuna mwangaza wa kutosha. Gari hilo limegeshwa chini ya chumba.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna magari mengi ambayo yamepangwa humu. Mengi yana rangi nyeupe, nyuma ya magari hayo kuna majengo , mengi marefu kuashiria kuwa huu ni mji mkuu.

Hili ni soko. Sokoni humu kuna aina mbalimbali za nguo ambazo zinauzwa. Kuna zingine ambazo zimewekelewa kwenye meza na zingine zimetundikwa juu ya vibanda. Katikati ya vibanda hivyo, kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyeusi anatembea.

Hili ni soko. Sokoni humu kunauzwa viatu vya aina mbalimbali za watoto na watu wakubwa. Kuna viatu ambavyo vimewekelewa juu ya meza iliyotandikwa karatasi yenye rangi ya bluu. Chini imetegenezwa kwa kutumia vigae.

Hili ni soko la wazi kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa sokoni humu, kila kibanda kimefunikwa kwa kutumia mwavuli kuna watu ambao wananunua bidhaa na kuna wauzaji.

Hili ni soko, kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazozinauzwa sokoni humu. Hapa mbele kuna maua ambayo yanaonekana. Pia kuna wahudumu ambao wanasaidia wateja. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni soko. Kuna bidhaa za aina mbalimbali humu. Bidhaa hizo inaonyesha utamaduni. Kuna mikoba na kuna mikufu za shingoni, kuna njia inayopita katikati ya soko hilo. Soko lenyewe limejengwa kwa kutumia mabati.

Hili ni soko, hapa mbele kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia kofia nyeupe. Kuna vitunguu ambavyo vimewekwa kwenye magunia na vinatolewa ndani ya lori. Lori hiyo ina rangi ya kijani kibichi.

Hili ni soko la kuuza vyakula. Kwenye soko hili kuna aina mbalimbali ya vyakula ambavyo vinaonekana. Kuna kabichi, vitunguu na dania na pia kuna vyakula vyengine ambavyo vina rangi nyekundu.

Hili ni soko la wazi. Kuna aina mbalimbali za bidhaa kwenye soko hili. Kuna tangawizi ambayo iko kwenye kreti na kuna mtungi wa maji ambao una rangi ya manjano inayonekana kwa umbali. Kuna bidhaa zingine zilizowekwa kwenye magunia.

Hili ni soko la wazi. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zinauzwa sokoni humu. Kuna muuzaji mmoja ambaye amesimama nyuma ya kibanda chake. Kuna nguo na mifuko za kubeba mizigo. Pia kuna vitunguu na matunda ambazo zinauzwa humu.

Hili ni soko. Kuna bidhaa za urembo ambazo zinauzwa humu. Kuna mikanda ambazo zimetundikwa kwenye kibanda. Kibanda chenyewe kimejengwa kwa kutumia mabati kwenye paa. Hali ya anga ni tulivu na mawingu ni machache.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa humu. Kuna michoro mbalimbali ambazo zinaonyesha picha za kitamaduni. Kuna picha moja iliyo chini ambayo inaonyesha mwanadada ambaye amefunga kitambaa kwenye kichwa chake.

Hili ni soko. Kuna toroli moja ambayo imezuiliwa kwa kutumia mwavuli na limeandikwa Farmer's Choice . Lina magurudumu matatu. Kwa umbali kidogo, kuna gari moja ndogo nyeupe na pia kuna mahali ambapo panauzwa nguo.

Hili ni soko la wazi. Hapa mbele, kuna viatu ambavyo vimeshonelewa shanga. Viatu hivyo ni vya kina dada. Vinajulikana kwa lugha ya Kimombo kama sandals . Kuna muuzaji mmoja ambaye anaonekana.

Hili ni soko la kuuza vyakula. Hapa mbele kuna vitunguu ambavyo vimepangwa kwenye meza na kando yake kuna nyanya na pia kuna viazi. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Hili ni soko la wazi. Soko hili ni la vyakula. Kuna aina mbalimbali ya vyakula ambavyo vinauzwa. Kuna pilipili, kuna kitunguu, nyanya, viazi na bidhaa zinginezo. Kuna wahudumu na wanunuzi.

Hiki ni chumba ambacho bidhaa za aina mbali mbali za kitamaduni zinauzwa. Kwenye dari ya chumba hiki, kuna mataa mawili marefu ambayo yanawaka. Dari lenyewe limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza bidhaa. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa humu. Kuna picha ambazo zinaonekana zikiwa zimechorwa. Humu ndani, kuna mwangaza wa kutosha na dirisha ziko wazi.

Hili ni soko la kuuza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna matunda ambazo zimepangwa moja juu ya nyingine. Matunda ambayo yanaonekana hapa mbele ni tikiti maji. Kando ya hizo matunda, kuna maembe.

Hili ni soko, soko hili ni la kuuza vyakula vya aina mbalimbali, kuna karoti, nyanya, viazi, vitunguu na ndizi. Pia kuna mifuko ambazo zinatumika kubeba bidhaa.

Hili ni soko la wazi. Sokoni humu, kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zinauzwa. Kuna viatu vya kina dada ambazo zinajulikana kama sandals , na kuna shati ambazo zimetundikwa. Kuna wahudumu ambao wamevalia sare wanasaidia wanunuzi.

Hii ni soko. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo ziko huku. Kuna bidhaa ambazo zimewekelewa juu ya meza. Kuna mikoba ambazo zimeshonwa kwa kutumia makonge yameanikwa kwa umbali.

Hili ni jengo la ghorofa. Jengo kwenye bado halijakamilika. Imepakwa rangi nyeupe. Nyuma yake, kuna jengo lingine ambalo linaonekana likiwa limekamilika. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu mengi.

Kuna bango yenye rangi nyeusi na maandishi meupe ambayo iko mbele ya jengo moja ya ghorofa. Jengo hilo lina madirisha mengi na limepakwa rangi nyeupe. Hali ya anga ni tulivu na kuna miti ambazo zinaonekana kando ya jengo.

Hapa mbele kuna bango kubwa ambalo linatangaza jengo ambayo inajulikana kama Hayat Heights . Inaonekana kuwa ujenzi unaendelea kwa sababu imeandikwa construction ongoing . Kuna nambari za simu ambazo zimeandikwa hapo mtu anaweza kupiga ili aweze kupata maelezo zaidi.

Hili ni jengo la gorofa la kifahari na muundo wake ni wa kisasa. Kuna bango ambalo limebandikwa kwenye chumba hiki; imeandikwa For sale, Commecial use na kuna nambari ya simu ambayo imebandikwa hapo.

Jengo hili refu ni ya ghorofa. Imejengwa kwa kutumia mbinu ya kisasa. Imepakwa rangi nyeupe. Kando yake, kuna miti mirefu ambazo zinaonekana. Moja ina rangi ya kijani na nyingine ina rangi ambayo ni ya zambarau.

Hapa mbele kuna uwanja mkubwa. Uwanja wenyewe una nyasi ambazo zimekauka ingawa bado zinaonekana zikiwa ndefu. Kwa umbali kidogo kuna majengo ya kisasa ambayo yanaonekana. Hali ya anga ni tulivu.

Jengo hili ni la kifahari ,imejengwa kwa kutumia muundo wa kisasa. Paa lake limejengwa kwa kutumia matofali nyekundu .Limepakwa rangi nyeupe. Mbele yake kuna uzio wa mawe.

Hili ni jengo la ghorofa la kisasa. Jengo hilo lina balcony kadhaa na limepakwa rangi nyeupe. Hali ya anga ni tulivu. Kando ya jengo ambayo inaonekana, kuna jengo lingine ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Kuna majengo ya ghorofa. Majengo hayo yamepakwa rangi. Kuna upande ambao umepakwa rangi nyeupe. Hali ya anga ni tulivu na kuna uzio ambao umejengwa kwa kutumia waya.

Huu ni jengo ambalo unaendelea kujengwa. Haujakamilika kwa sababu upande mwingine hauna madirisha na bado haijapakwa rangi. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita kando ya jengo hilo na kuna kikingi ambayo iko mbele ya jengo.

Kuna jengo moja la kifahari ambalo linaonekana. Limepakwa rangi nyeupe. Kando ya jengo hilo kuna mimea ambazo zinaonekana zikiwa zimemea na zina rangi ya kijani. Kwa umbali kidogo kuna miti mirefu.

Hili ni jengo la kifahari. Jengo hilo limejengwa kwa kutumia mbinu ya kisasa. Limepakwa rangi ya kijivu, na mawingu yametanda angani. Kuna mimea iliyopandwa karibu na jengo hilo.

Hali ya anga ni tulivu. Kuna jengo moja la ghorofa ambalo limepakwa rangi ya kijivu na sehemu nyingine ina rangi nyeupe. Limezuiliwa kwa kutumia uzio ambao umejengwa kwa kutumia mabati ambayo yamezeeka. Kuna nguzo moja ya stima, ambayo iko kando ya uzio hilo.

Mawingu yametanda na huenda kuwa kutakuwa na mvua. Kuna jengo moja ya ghorofa ambayo Iko huku mbele na imepakwa rangi nyeupe na kuna maandishi iliyo kwenye bango nyekundu inaonekana.

Hapa mbele kuna miti ambazo zinaonekana. Kwa mbali, kuna majengo mengi ya ghorofa, hii inaashiria kuwa huu ni mji mkuu kulingana na majengo marefu ambayo yanaonekana. Mawingu yametanda na inaonekana kuwa ni asubuhi ama jioni.

Kuna majengo mawili ambazo ni za ghorofa. Moja imepakwa rangi ya machungwa. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache meupe na jua linaonekana kuwa linawaka. Hapa mbele kuna barabara ambayo ni ya mchanga.

Huu ni uwanja mkubwa ambao una nyasi ambazo zimekauaka. Nyuma ya uwanja huo kuna majengo mengi za gorofa ambazo zimejengwa. Mawingu yametanda na ni mazito na huenda kuwa kutanyesha.

Hapa mbele kuna barabara ya lami. Kando ya barabara hiyo kuna jengo moja iliyo na ghorofa mbili na limepakwa rangi ya bluu. Kuna mwangaza wa kutosha na inaonekana kuwa jua linawaka.

Kuna majengo mawili ya ghorofa ambayo yanaonekana huku mbele. Mbele ya jengo hilo, kuna uwanja ambao una nyasi ndefu ambazo zimekauka. Jengo moja imepakwa rangi ya buluu na upande mwingine una rangi nyeupe. Kwa umbali kuna majengo mengine yanaonekana.

Majengo manne ya ghorofa. Majengo hayo hayajakamilika. hayajapakwa rangi na dirisha bado havijawekwa vioo. Kando ya majengo hayo kuna nyaya za stima ambazo zinaonekana. Hali ya anga ni blue .

Kuna majengo mengi za ghorofa. Moja iliyo mbele imepakwa rangi ya kijivu na upande wake wa juu una rangi nyeupe. Kwa umbali kuna jengo ambalo limepakwa rangi ya kijani. Hali ya anga ni tulivu na mawingu ni ya rangi ya kijivu.

Kuna chumba ambacho kinaonekana huku mbele. Chumba chenyewe ni cha ghorofa. Upande wa chini umepakwa rangi ya waridi na kuna sehemu ambayo imepakwa rangi ya blue . Chumba hiki kimezuiliwa kwa kutumia uzio uliotengenezwa kwa kutumia mabati.

Hili ni duka kubwa, upande wa mbele kuna nafaka ambazo zimewekwa kwenye mikebe, na zimepangwa kwa safu. Kwa umbali kidogo kuna ndizi ya kijani kibichi, ambayo inaonekana.

Hili ni duka kubwa, mahali ambapo panaonekana, ni sehemu ambapo mikate zinauzwa. Kuna bango ambayo imeandikwa Fresh Clean Shelf Bread and Cake . Kuna mwangaza wa kutosha, kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka kubwa. Mahali ambapo panaonyeshwa, pameandikwa, sizzling offers . Kuna aina mbali mbali za bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna giza humu ndani, na hakuna taa ambazo zinawaka kwenye dari. Sakafu ina vigae.

Hili ni duka kubwa mahali ambapo panaonekana kuna soda ambazo zimepangwa kwenye rafu. Ni soda za aina mbalimbali. Sakafu inang'aa na ina rangi ya kahawia. Kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka kubwa. Dukani humu, Kuna bidhaa za aina mbalimbali. Sehemu ya mbele kuna matunda ambayo yamepangwa. Kuna picha inayoonyesha machungwa. Humo ndani, kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka kubwa. Kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu. Sakafu ina vigae nyeupe, na inaonekana kuwa kuna mwangaza wa kutosha kwenye duka hili, labda kutokana na taa.

Hili ni duka kubwa ya Chandarana. Kwenye upande wa mlango, imeandikwa Chandarana Foodplus. Kuna watu ambao wanaonekana ndani ya duka wakinunuwa bidhaa, kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye duka hili.

Hili ni duka kubwa. Linaonekana kuwa ni duka la Naivas. Kuna mhudumu moja ambaye ameketi na amevalia sare ya rangi ya manjano. Kuna mnunuzi ambaye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Taa zinawaka kwenye dari.

Hili ni duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Taa zinawaka humu na kuna mwangaza wa kutosha. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae na kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Kuna vifaa vya aina mbalimbali ambazo zimepangwa humu ndani. Kwa umbali kidogo kuna ndoo za maji ambazo zinauzwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe na kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka.

Hii ni duka kubwa, hapa mbele Kuna mikate ambazo zimepangwa kwenye rafu, na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae, Kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka. kuna bidhaa za aina mbali mbali, na kuna watu ambao wananunua bidhaa humu ndani.

Hili ni duka kubwa la Naivas . Hii ni kwa sababu kuna mhudumu mmoja ambaye anapanga bidhaa kwenye rafu. Amevalia koti ambayo imeandikwa Naivas kwenye mgongo. Kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo ziko kwenye rafu.

Hili ni duka kubwa, na sehemu ambapo panaonekana ni mahali ambapo, vifaa vya kutumia jikoni vinauzwa. Kwa umbali, kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia shati nyeupe na suruali, ya rangi nyeusi. Kuna taa ambazo zinawaka kwenye dari.

Hili ni duka kubwa sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambayo wanauzwa vifaa ,ambavyo vinatumika katika kutengeneza chai na vinywaji vingine kama kahawa ,sakafu imejengwa kwa kutumia vigae ya rangi nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Kwenye duka hili kuna mwangaza ambao unaletwa na taa ambazo ziko kwenye dari. Kuna bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu na sakafu ina vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa, sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambapo matunda yanauzwa. Kuna aina mbali mbali za matunda ambazo zimepangwa humu. Kuna tikiti maji na parachichi, na kwa umbali Kuna machungwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka kubwa. Sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambapo sabuni za maji zimepangwa. Zimepangwa vizuri kwenye safu kulingana na kampuni ambayo kila sabuni moja inatoka. Sakafu inang'aa na imesafishwa vizuri.

Hili ni duka kubwa kuna aina mbalimbali za mashini ambazo zinaonekana hapa mbele, mashini hayo yanatumika katika ufuaji wa mavazi ,sakafu ya duka hili ina vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambapo vinywaji vya aina mbalimbali vinauzwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna mwangaza wa kutosha humu na kunaonekana kuwa taa zinawaka.

Hili ni duka kubwa. Kuna bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Kwenye rafu ya katikati, kuna sabuni ambayo inatumika kwa kuosha choo, huenda kuwa ni hapik viko kwenye vibuyu vilivyo na rangi ya buluu.

Hili ni duka la Naivas. Kwenye mlango, kuna walinzi wawili ambao wamesimama. Ndani ya duka hili, kuna sehemu ambayo imeandikwa fruits and vegetables na kuna mahali ambapo pameandikwa Karibu Naivas.